Aina nyingi za dawa zimepangwa kama vile chupa na vifurishi vya vidonge, kuna rangi mbalimbali za vifuniko na lebo za chupa hizi na baadhi ya chupa zimejaa viminika vidonge vya rangi kama vile kahawia na kijani kibichi na vingine vimetapakaa chini.

Chupa ndogo ya kioo ya dawa ina unga mweupe na imefunikwa na kifuniko cha buluu. Lebo imebandikwa nyeupe iliyo na maandishi M R VAX PRO na chini yake imeelezwa kuwa ni powder for suspension for injection in prefield syringe na IM or SCUs msimbo pau mrefu unaonekana chini ya maandishi.